Katika picha hii naona Kuna gari nyeusi naona ni aina ya land cruiser pia kunajengo limeudwa kutumia vioo, chuma na taa zinazo Waka pia naona panakaa pahali pa kuegesha gari ili ziendelee kuninii...

Hapa naona maboga ya kienyeji. Mboga zilizofungwa katika katika bunda labda wameweza wakafunga katika funga labda hizi wanauza katika bei fulani, kiwango fulani. Na pia naona kuna kuna zile matunda, matunda ambazo uliwa. Matunda hizi inaweza ikasaidia katika kuongeza damu na pia kuongeza nguvu katika mwili ili uweze usiweze kuugonjeka hata kupata magonjwa yoyote.

Mahali ambapo vifaa kama nguo, vitamba vinaweza vikauzwa. Kuna makofia, vitamba, nguo za wanawake. Huku ni mahali ambapo urembo unaweza ukafanyika kama ukiwa na hela kuja tu mahali hapa hivi unaweza kuchagua nguo ambao inawezakupendeza na pia utaweza kutokea vizuri na pia utapendwa na watu na pia utaweza ukavutia watu wengine pia watu wanaweza kuchukuwa tabia zako.

Katika ile picha naona kuna mwanadada ambaye anazurura pale. Anaweza kuona pia naona hapa ni viatu. Viatu wanauza viatu ya kila aina. Naona pia yule mwanadada anatafuta viatu aina anayoipenda. Naona wamepanga vitabu wamepanga viatu katika wamepanga viatu vinang'aa kweli kweli. Viatu vya bei bei bei ambayo hailiwezi. Bei ya juu kabisa.

Mahali hapa ni sokoni ambapo naona wanauza vitu kama nyanya, machungwa, naona ndoo wameweza wakahifadhi vitu vyao. Pia naona kuna viti ambavyo hao wauzaji wanaweza wakaa na pia kukaa pia inasaidia yaani mtu hawezi akachoka na pia unaweza ukauza vitu vyako na akili pia inapumzika na kufanya wakati mtu ananunua na kukupa pesa hauwezi ukamrudishia pesa mingi ama pesa kidogo kwa sababu umekaa umekaa tu vizuri haujasumbulika yaani na kitu chochote.

Hili picha linaonyesha kuwa CIC Family Medisure. Kumaanisha labda hii ilikuwa walikuwa wanaonyesha katika chakula. Chakula ambacho labda inaweza ikaboresha familia yako. Pia naona hapa hivi maana hii ni familia nzuri sana ambayo ni ya watu wanne, kuna msichana mdogo, kijana mdogo, na mzee na mama ambayo naona wana furaha kweli kweli. Unaona kila mtu ameweza akatoa meno yake nje kuashiria wana furaha katika familia yao, yaani nyumba ina raha, raha yenyewe katika familia ni bora.

Hili ni jengo naona ili ni jengo la kupokea na kupeana pesa yani mpesa. Inachukua pesa na inapeana, naona pia kuna mwanadada ambaye amevalia buibui na anatoka katika ile jengo la kupeana pesa na kushika pesa, naona pia kuna mjama...kuna kijana amekaa kando ili.. labda wanauza bidhaa vya..

Hapa inaashiria kuwa kuna kulikuwa na hafla ilikuwa inaendelea maeneo fulani hapa ni maegesho ya gari naona watu wameweza wakakaa watu wanatazama kumaanisha kuwa kulikuwa na hafla, hafla hii inaendelea lakini bado kuna vitu inaendelea hapo mbeleni naona inaendelea watu wamekaa wamechoka wengine wamesimama hapa ni maegesho tunaona gari nyeusi ambalo vioo ni vyeusi watu wamezubaa yaani hakuna labda wamechoka wamekaa sana wamesubiri.

Picha hili linaonyesha gari. Gari jeusi lililo na vioo vyeusi, gari lenyewe linang'aa. Gari mengine naona pale wameweza wakawekea kale kitu pale juu inaitwa carrier . Ile labda inasaidia katika kubeba mizigo. Unaona hapa hivi labda ilikuwa katika hafla fulani ndogo ambayo watu wameegesha gari yao kando, ili hafla hiyo iendelee kuendelea mahali fulani. Ile baadaye ya kuja kutolewa katika maegesho, na kurejelea katika kazi.

Hapa ni sokoni ambapo naona wanawe wameuza bidhaa kama ndizi wanauza kama yanya naona kuna pilipili hoho kuna maembe kuna mchungwa kuna mboga haina ya spinach naona pia kuna mahindi choma kuna karoti na viazi vikuu. Vitu hivi vinaweza kusaidia watu kuweza kutunza maisha yao na pia pakatarajia katika kuendeleza maisha yao.

Hapa naweza kuona kuwa haya ni magurudumu ya gari, magurudumu manne ya gari yanaweza kuoshwa, magurudumu ya rangi ya nyeusi pia naona hapa hivi ni mahali ambapo yameweza wakaweka simiti ,wameweka simiti kila mahali kumanisha hapa ni mahali ambapo usafi wa gari yanaweza kufanyika ama zile vifaa vya gari vinaoshwa, naona magurudumu ya gari yanaoshwa kweli kweli kutumia maji masafi, maji masafi.

Hapa naona matunda ambayo yanaweza kutekelezwa. Matunda yanasaidia katika mwili ya binadamu na pia yajengwa mwili wako, husaidia katika kitazama. Kila matunda labda kama yale malenge, malenge husaidia macho ya mtu kuangalia ama kutazama vizuri bNyanya yenyewe unaweza kuongeza katika mboga ili kuongeza ladha, pilipili hoho yanasaidia yanaongeza ladha na pia kuongeza damu mwilini.

Picha hili linaonyesha, hili ni picha ya M-pesa , naona salio, salio katoka benki ni elfu 68,800 iliyo salia kwenye benki , alafu pia naona fuliza, fuliza inamkubalia kuchukua shillingi 34,900 hili linaonyesha hii ya M-pesa.

Hapa wanaeza kufanya mahesabu ya pesa, pesa labda limetolewa kwenye benki labda anataka kununua kitu fulani kwa maisha yake, naona ameweza kushilikia donge nono la pesa pesa taslimu ameweza kushililia nakufungwa kutumia kamba, kamba isiyo ya kaida, bali ni kamba linalo shikiliza pesa watu wanapewa ukiwa benki kutoka benki.

Hapa inaonekana kuwa ni mahali, mahali patakatifu naona pameng'aa kweli. Naona kuna gari ya nyeupe gari hii linaweza likabeba abiria ama naona gari lina vioo vieusi. Gari limeng'aa kweli kweli labda hapa inaweza kuwa ni mahali kama zahanati ama ni chumba cha kuhifadhi maiti ambaye maiti anatolewa kapelekwa nyumba baada ya kujifadhiwa baada ya siku.

Katika picha hili naona mzee Jomo Kenyatta akiwa amevalia nekta na suti. Katika ile pesa ya kitambo shilingi mia moja. Shilingi mia moja ya kitambo zimepangwa kabisa. Zinapangwa kweli kweli. Zinaashiria kuwa hii ilikuwa pesa ya dhamani katika country yetu ya Kenya inasaidia katika kupokea na pia mtu anaweza akashika hiyo pesa akatumia katika kazi nyingine ili kupata kupata tajiriba ama kuweza kuendelea kimaisha.

Mahali hapa naona hili ni uwanja ambalo labda kulikua na hafla fulani ama sherehe fulani ilikua inaendelea. Naona hapa ni maegesho pa magari, naona magari mengi yameweza yakaegeshwa pahali hapa. Magari ya dhahabu kweli kweli yaani pesa, pesa taslimu. Magari haya yanaonyesha, yanaashiria kua labda ilikua sherehe ambayo ilikua na inafanywa na labda mtu maarufu aliyekua maarufu katika sehemu fulani. Naona magari yenyewe ni ya wadosi wenye

Hiki ni chumba cha kuuzia maziwa unaona hapa kumeandikwa na wakachora ng'ombe mwenye maziwa na mwenye matiti makubwa maziwa yanaweza kuwa yamejaa kwelikweli. Hili ni chumba ya kuuzia maziwa ambayo inaonyesha kuwa mahali pakuuzia maziwa panafaa kuwa pahali pasafi, mahali pasafi pasipo kuwa na tatizo lolote lile ili kuweza kusaidia katika kuweza kusaidia kutunza mazingira.

Hili ni gari jipya ambayo naona ni gari jeupe ambalo lina ni gari jeupe gari dogo ku ile tu kujibangaiza yaani mtu anaweza akatembea nalo ili labda ya kujifurahisha naona hili gari lina, lina namba ambao inaonyesha kuwa ni la gari ambalo linaonyesha jina la taifa la Kenya KBH 99CJ kuonyesha kuwa gari hili ni la dhamani katika kuboresha maisha ya mtu.

Hii ni shilingi ya elfu Moja ya kitambo inaonesha picha ya kitambo Mzee Jomo Kenyatta ime.. mzee Jomo Kenyatta. Shilingi elfu moja ina sufuri tatu. Pia katika hii shilingi kuonesha pia ni pesa ya dhamani wameweza kuchora ndovu . Picha ya ndovu na pia picha ya chati pale . Kumaanisha hawa ni wanyama pori . Kumaanisha kuwa taifa la kenya kuna . Pia utunzaji wa wanyama katika taifa letu na pia mzee Jomo Kenyatta...

Huku ni mahali ambapo naona hili ni duka la mtu ambaye anauza vitu na alafu kuna kabaiskeli kamekaa nje ,imeundwa kweli kweli na ina hadi viti vya kubebea mizigo pale mbele na pia kuna kiti cha abiria pale nyuma na pia kando yao kuna kapikipiki watu wameweza kukalia ambalo limeandikwa number plate na pia naona wameweza wakaweka na simiti.

Hapa ni mahali ambapo wanaeza kuwa wanauza magari. Naona pia aina ya tarakilishi , tarakilishi hili kuweza kuifadhi data ambazo , kama gari lolote likiweza kununuliwa , data linaweza kuifadhiwa mwenye ameweza kununua gari , mnunuzi na mwenye ameuza gari kwa kiwango Gani Cha pesa hili kuweza kupata data poa ama hesabati zote zikapotea katika mahali hapa.

Jengo hili linaonesha kuwa lina magari ya kila aina labda ambapo magari haya yanauzwa, magari haya yanauzwa na pia mahali hapa ni mahali pasafi yaani hamna uchafu hata. Magari haya yanauzwa katika bei yao tofauti tofauti. Magari yanang'aa, magari ni safi safi, magari mapya. Hili linaonesha kuwa wakati magari zinauzwa mtu anaweza akalipa baadae na pia anaweza akasaidia familia.

Hizi ni matunda ambazo zinasaidia katika kuongeza damu mwilini. Pia inasaidia katika , pia naona hapa kuna mboga ya kienyeji, mboga inasaidia. Mtu anapika alafu baadae ukila utappata nguvu, utapata nguvu ya kuendeleza kazi na pia utaweza kusomesha watoto wako vizuri bila matatiza yoyote ile yanaoendelea katika maishani mwao.

Hizi ni pesa za taslimu za Kenya ambazo ni shilingi elfu moja, shilingi elfu moja ambazo zimefungwa kwenye bunda. Naona hizi ni pesa mingi sana. Shilingi elfu moja hizi pesa mtu anaweza akatumia katika kununua vifaa ama vitu ambavyo anahitaji katika maisha yake ile. Aweze kurahisisha kazi ama miendo ambayo anafanya kwa kila siku, kila siku baada ya baada ya kazi ama kila wakati.

Stakabadhi hii inaonyesha hii ni stakabadhi ambayo inaonyesha kuwa lazima ulipe, ulipe pesa ya serikali ili kuashiria kuwa unaruhusiwa kweli kufanya kazi ambayo unaendeleza nayo katika taifa, wewe kama mwanataifa yeyote lile unaashiriwa kuwa lazima ulipe ili, ili serikali yenyewe iweze kafanya kazi yake vizuri bila tatizo lolote la kusumbuana na watu.

Hapa ni soko naona wanawake wameweza wakajiandaa pale, kila mtu anaweza akauza vitu vyake. Naona pia kuna Mwislamu mwanamke ameweza akainama hapa anachagua nyanya zake za kuchukua nyumbani ili kuandaa chakula ya jioni. Naona wanauza bidhaa kama nyanya, mihindi, kuna hizi viazi vikuu, naona malenge, naona kuna vikapu wameweza wakaweka nyanya wamehifadhi vitu vyao pale.

Picha hili linaonyesha pesa. Pesa ya wa Kenya, ambayo ni shilingi elfu moja na shilingi hamsini. Shilingi elfu moja ni pesa ambalo zina sufuri tatu na shilingi hamsini ina sufuri moja. Hizi pesa ni la dhahabu, lina yaani, pesa hizi ni za maana kwa sababu unaweza tumia kununua vifaa ama vitu za nyumba ama kitu yoyote ile unahitaji, pesa hutumika.

Picha hii inaonyesha kuwa kuna wanawake wawili, ambaye mmoja amevalia, amevalia koti la white na mwingine hapa naona kuna wanauza vifaa naomba inaitwa delamere ambayo ni yoghurt . Hili jengo linasaidia mtu kwenda kuchagua kitu ambacho labda limekupendeza wewe mwenyewe ama bado, labda kuna kitu ambaye huwezi ukachaguliwa wewe mwenyewe bali unachukua kitu ambalo umelipenda. Umelipenda wewe mwenyewe. So hili jengo lina maana.

Naona gari aina ya transit ambayo inaweza inabeba vitu, trailer car hauler trailer . Inabeba gari ambazo ni mpya. Inasafirisha kutoka eneo moja hadi eneo lingine ili kuweza ili kuweza kusababisha mwendo wa vitu kuelekea vizuri. Watu wakitaka kununua gari katika maeneo mbalimbali ya taifa wanaweza wanaweza wakapelekewa hii gari hizi kutumia hii car hauler trailer .

Hapa ni mahali ambapo mtu anapokea pesa ama unaweza ukatumana pesa. Unaweza ukatumia mtu pesa aliyembali tofauti na wewe ama aliye mbali ama karibu na wewe kupitia mahali hapa. Mahali hapa inaweza ikatusaidia katika labda huku ina mwenye kutoa mtu pesa na pia kumrudisha pesa. Mahali hapa inaweza ikafanya kazi, ikaresha kazi yako.

Hili ni, hili ni afisi kubwa ambalo naona ni jengo ambalo limejengwa kutumia vioo. Na pia naona magari yameweza yaegeshwa pale ndani. Pia naona wafanyikazi katika mahali hapa ni wazungu ambao kila mtu ameweza kuketi katika ofisi yake ili kuhudumia wateja. Labda wateja, hili ni ofisi labda ya kampuni fulani kama wanajaribu tu kupasha habari na labda kupokea stakabadhi ambazo zinaweza zikatekeleza majukumu katika taifa fulani ya Kenya.

Hili ni kitu katika lugha ya kimombo tunaita KRA, Hii inashiria kuwa katika taifa letu la kenya, lazima mtu uweze ukalipa ushuru, ushuru lazima ulipe, katika kila mtu ambaye bora yake tu anahicho kibali kuwa ako katika taifa letu la kenya, lazima utalipa hiyo ushuru yakuwa , umekubalika kuishi katika kenya ama ukifanya biashara yako hapa na pale unaweza ukalipia ushuru.

Hizii ni taa mpya za gari naona taa zinangaa. Hizi ni taa ambaye inaweza kasaidia gurudumu ya gari. Taa hizi zinaweza kasaidia hata gari kupitia mahali ambapo labda kuna miba ama kuna zile mawe ambazo ziliweza zikachongwa ambayo na zikasimama. Taa hizi ni ngumu sanaa kupasuka so hata akipita mahaki kuna miba, miba haiwezi ikadunga gari na kuweza kupata ile tube ambayo pressure inawekwa alafu isipasue.

Hili ni gari ambalo ni aina ya gori linabeba magari mengine kusafirisha kutoka mataifa lingine hadi lingine ama kutoa kaunti moja hadi lingine hili hili kusababisha kufanyika kwa haraka vitu nyingi labda mtu alikuwa nataka gari lake ... kurahisisha watu wa keny ama watu wengine wale

Picha hili naona viatu vya dhamani , viatu vya bei ya juu kabisa. Naona hapo wameweza wakapanga vizuri sana . Hata naweza nikavutia wateja katika kuvinunua viatu hivi. Hivi viatu ni vya Bei ya dhamana kwelikweli. Naona hata viatu kwa kila aina vinaweza vikapatikana mahali hapa wanaeza wakatandika vizuri na wakapanga hili kuvutia wateja kununua vifaa hivi.

Hili ni jengo ambalo naona pia wanauza yogurt haina ya Delamere , Delamere ambayo ni yogurt , yogurt tamu sana. Hapa ni jengo kubwa ambalo linauziwa vitu. Hili ni supermarket ambapo vitu vyote vinapatikana kwa dhamana ambayo unachagua vitu vyako ambavyo umavipenda wewe mwenyewe, sio kuchaguliwa tu bali wewe mwenyewe unaweza ukatembea pale ndani na kuchagua kitu ambacho umelipenda.

Naona hili ni chumba ambacho linasaidia katika kutuma nakupokea pesa na pia naona hapa ivi ni duka la dawa, kwa sababu naona pia kuna tembe kuna maboxi ya dawa hapo. Huyu ni muuzaji wa dawa na labda anafanya kazi ya kupokea na kutolea watu pesa kutumia simu ili kurahisisha kazi ya wenzake au wakenya wengine ili maisha yawe.

Hii inaonyesha kuwa unaweza ukachukua katika hata insurance ili gari lako liwezee ikazibaa ama baadaye lako liweze kupata ajali ama likaweze ikachomeke, hii kampuni inaweza ikasaidia gari lako katika kukulipa ama kukununulia gari lingine iwapo utawajibika kulipia kila siku baada ya mwezi au gari ili kisha baadaye ...

Picha hili linaashiria gurudumu la gari, labda, gurudumu linasaidia katika, labda, bila gurudumu haliwezi likasonga au kufanya kazi yoyote bali, gurudumu linasaidia katika gari lolote lile ama kifaa chote kile kilichoundwa na binadamu kuenda.

Picha inatuashiria kuwa nyama hata inaweza ikahifadhiwa katika friji ili angalau nyama iweze isiweze kuwa kuwa na bakteria ama isiweze kuangamizwa na zile wadudu ambao wanaweza baada ya kupanda ama kushikilia katika nyama inaweza ikaharibika.

Picha hii inaashiria kuwa kuna naona kuna mtu ambaye ameweza akaketi yaani amekaa tu yaani ni kama ana msongo wa mawazo pale. Msongo wa mawazo inaweza ikamwathiri akili. Naona huyu anaweza akawaza mambo mengi. Ameketi katika mahali ambapo unaweza ukapokea na kupewa. Unaweza ukapokea na kutuma pesa mahali popote pale duniani. Ila naona mtu huyu labda anaweza akawa anasisitiza labda msongo wa mawazo unamsumbua labda umemkithiri.

Gari hili ni gari naona gari ambaye ni volksuada ambaye KCN 709N gari hili inaonekana inaeza fanya usafirishaji kwanzia sehemu moja hadi lingine, labda mtu atakapo safiri kwa mnajili ya kwa kazi zake ama kujitafutia riziki.

Picha hii inaonyesha baiskeli. Baiskeli naona pia kuna mtu ambaye ameketi katika katika nje ya mahali ambapo unaweza ukaipokea na kutuma pesa mahali popote duniani. Baiskeli inasaidia katika haswa katika wakati ambapo uko katika katika starehe zako tu, hali ya kawaida, unaweza ukapumzika ukiendesha baiskeli ukafika mahali, yaani ya kujienjoy.

Hili linaonyesha pia hili ni picha la insurance ambayo ina cover mahali ambapo labda gari lako ama nyumba yako ya familia yako, iwapo tu utalipa pesa ya kila mwezi, kuashiria kuwa utaweza ukalipia, utaweza baadaye chochote

Duka hili linaashiria kuwa ni mahali ambapo labda wanauza vifaa vya kitambo, ama vifaa kama vile ya kushona kwa kutumia zile beads katika lugha ya kimombo na pia haswa unaporejelea wakati kama huu ambapo labda mtu unaweza ukanunua vifaa zile za kitambo, kutumia katika kuendeleza kazi zako katika maisha na kuboresha.

Picha hii inaonyesha miili ama body za magari, labda magari. Hili ni magari ambayo bado haijakamilishwa katika kuundwa, kutengenezwa vile hawajaweka vioo, magurudumu bado, lakini bali, bali zimepakwa rangi kuashiria kuwa ni magari ambayo labda itaweza kutekeleza majukumu.

Picha hii ninaona kuna ile ni duka labda wanauza mayai, wanauza vitu kama maziwa. Unaona wameandika hata milk ATM kumaanisha wanauza vifaa ambavyo labda ni vifaa ambavyo labda inatokana na kupata mazao ya ng'ombe. Kama mazao yanatengeneza inatumika kutengeneza yogurt. Pia kuku inaweza ikatupatia mayai inasaidia katika kuboresha afya ya binadamu. Pia naona kuna yogurt. Wanauza maziwa ambayo yameweza yakaboreshwa kutumia vifaa vya stima.

Picha hili linatuonyesha kuwa katika harakati zote zile, tuna pikipiki ambaye unaeza ukachukua pikipiki yako na kuweza kuweka katika insurance company yaani kampani ambayo inaweza kusaidia katika kuzuia pikipiki yako kutokana na ile yoyote lile. Inaweza ikasaidia pikipiki yako katika harakati yote.

Naona mzungu na pia Mwafrika pale wanaweza kuelekezana labda wanajadiliana mambo ya maana wanazungumzia na hizi karatasi ambazo naona wanazifungua akiona. Labda ni kitu cha thamani kwao labda katika kufanya jambo moja ama lingine. Naona kweli wana furaha kweli kweli kuashiria kuwa ilikuwa jambo labda la la kuendeleza ama kujiendeleza kidhamani. Na pia swala inaweza ikakuwa jambo ambalo linaweza likatekeleza majukumu pale katika kazi za

Hizi ni magari labda zinazouza, naona magari mengi gari aina tofautitofauti mahali hapa, gari hizi zinaeza zikauzwa na zikaletea taifa la Kenya labda pesa taslimu, inayosaidia kuboresha. Kenya hata unaeza pata pesa.

Hapa ni pahali, hili ni duka ambalo naona wanauza vitu vingi sana kama vile kuna mipira, naona kuna hizo friji za soda, kuna maji ambayo labda, usikunywe maji yoyote pale ambapo unaweza ukadhuru afya yako na kuna maji masafi ambaye yanauzwa katika...

Hili ni shilingi elfu moja ya Kenya ambayo ni la dhamani sana, pesa katika jumuiya ya Kenya imeweza kusaidia katika kuendeleza mahitaji yote haswa kwa sababu hafla zote katika kenya haswa mostly katika harakati nyingi, pesa hutumika katika shughuli.

Picha hii inaonyesha pesa ambazo ni pesa ya Kenya shilingi elfu moja. Shilingi elfu moja kumaanisha kuwa labda hizi ni pesa taslimu, pesa mingi kweli. Pesa zimejipanga. Naona hii pesa ni ya dhamani kuwa, unaweza ukanunua kitu chochote bila, huwezi ukateseka mahali popote vile katika hali ya kikazi ama chochote kile.

Hili picha linaashiria kuwa hili ni hapa ni insurance ambayo labda hili ni kampuni ambayo linaweza likazuia labda baada ya gari lako ama nyumba yoyote ama familia yako ikaweza ikapata shida mahali. Hili linaweza hili kampuni linaweza likasaidia katika baada ya labda wewe baada ya kupata ajali katika gari lako ama labda nyumba yako kuchomeka utaweza ukajengewa nyumba labda kulipia kila mwezi baada ya kulipa.

Picha inaonyesha staka baadhi ambazo labda ni za kukopa loan. Naona wameuza wakaulizia email na pia password yako alafu una Baada ya kupewa pesa hizi unaweza ukajiendeleza katika kimaisha kwa sababu unaweza ukapata pesa ya kujiendeleza kimaisha labda kwa kununua kama vile kujisomesha kusomesha watoto na pia kununua vyakula na kuweza kujiendeleza kimasomo na kuendeleza katika katika kazi za nyumbani pale katika kujitwika na kuji

Hapa naona wanauza vitu kama vile nyanya, vitunguu, viazi, vitu hizi vinasaidiakatika kuendeleza maisha ya mtu ambapo unaeza ukauza vifaa hivi na pia ukapata pesa na kujiendeleza kimaisha na kununua chakula zingine kama mahindi, na vifaa zingine ambazo zinaeza kusaidiapale nyumbani, pia unaeza kusaidika kutekeleza majukumu yako pale nyumbani na kulima.

Hili picha inaashiria kuwa mwanamke huyu labda anapewa ufungo wakufungua gari , tunaona huyu naye anayepeana ufunguo ni binti ambaye ni mzungu pale, anaweza kupea ule mama funguo ambaye, nimejua hili ni funguo la gari kwa sababu ishara ya picha pekee, inaashiria kuwa hii ni picha la gari la kifunguo la gari ambayo utumiwa kuendeshea gari, labda gari lilikuwa la huyu mama.

Gari jipya ambalo ni aina la Nissan Hiace ambalo linaweza tumika kwa hafla fulani kama ya kupeleka mwili, pale hospitalini kusaidia kupeleka ama kusafirisha wagonjwa kutoka hospitali moja hadi lingine mbali inaashiria hapa ni mahali pa takatifu hili gari linaweza kuwa ni la kanisa lisaidie katika hafla zote.

Picha inatuonyesha kuwa gari hili, ukitaka gari lako labda liko katika jiji ama eneo mbali, gari hili linaweza kusafirisha magari kutoka sehemu moja ama taifa moja hadi lingine ili upate gari lako kwa urahisi ambapo haiitaji pia uweze ukaenda mahali mbali ili uende ukatafute gari.

Picha hii inaonyesha samaki zinazouzwa katika labda ni soko fulani naona, samaki haya yanaweza yakaangwa vizuri yaani yanapendekeza tamu sana. Tunaona yanapendekeza samaki uboresha na pia ujenga mwili.

Hii ni stakabadhi ambayo inaonyesha kuwa wewe ni umeruhusiwa kufanya kazi fulani na ambapo umelipia serikali. Na serikali wamekupa kibali kuwa umeruhusiwa kufanya kazi hilo. Hilo tendo liko katika kazi ya serikali baada ya kulipia.

Picha hii inatuonyesha kuwa hizi ni zile malaba ambazo, Maasai ama wale watu kutoka kaunti ya taifa au kaunti ya ndogo kama vile wamaasai wanapenda kutengeneza vifaa kama hizo kutumia zile shanga.

Mahali hapa inaonyesha mahali Mt Kenya Milk Depot, kuashiria hapa ni mahali ambapo unaweza ukapokea maziwa yako na pia unaweza ukazungusha maziwa kutoka mahali eneo moja paka jengine. Kupata hela ambapo, mtu unaweza pata hela kujitwika tu labda ambapo

Picha hii inaashiriwa malenge za kitambo pale ambapo malenge hizi kuna malenge ya kawaida na pia kuna hizi ndogo ndogo ya rangi labda ya nyeupe ambaye inaweza zikasaidia katika unaongeza katika vyakula ili inasaidia macho kuona haswa katika watoto wadogo wale wachanga ambao wanakuuzwa ama wanaendeleza ama wanakuwa wakubwa vile wanaweza wakatumia vyakula hivi na itaweza ikasaidia.

Hapa ni maegesho, hapa naona kuna magari ya labda kila aina, labda hapa ni magesho tu ambapo labda hii ni maofisi lakini mahali hapa ambayo wakachukua picha , ni maegesho tu labda kwa minajili ya kazi kutendeka labda baada ya watu kutoka kazini unashika gari lako kutoka maegesho ukielekea nyumbani.

Picha hii inatuambia kuwa, unafaa kuchukua insurance cover ili kuzuia pikipiki yako kutokana na ovu lolote lile inaweza likatokea barabarani, ama unaweza ukapata ajali ama pikipiki yako inaweza ikashikwa na moto ama ikalipuka tu kwa kusudi lisilojulikana.

Picha hii inaonyesha shilingi ishirini, mashilingi ishirini ambazo ni mabuda buda shilingi ambazo niile uwezi ukasema ni shilingi ile kubwa, lakini ni pesa tu yaani ya Kenya, pesa ya Kenya kuashiria pesa ambazo unaweza ukajijenga ama ukajisaidia nazo baada ya labda kikazi pale.